Kiwanda cha umeme chenye majengo makubwa lililopakwa rangi ya kijani. Kuna mabomba makubwa ya chuma yenye rangi ya fedha. Upande wa kulia kuna jengo lenye mashimo mawili makubwa ya mviringo ambako moshi inatoka. Kule mbali kuna milima.

Shibli, analishwa maziwa, kwa chupa, na mlezi wa wanyama, aliyevaa sare, shibli huyu, anaonekana kuwa mwenye afya, na anakunywa maziwa kwa hamu.

Walinzi wa wanyama pori wanaonekana kumshikilia kifaru chini, ili kumdhibiti na huenda wanamtibu. Mandhari haya yanakaa ya mbuga la wanyama.

Watu watatu wote wakiwa wamevaa mavazi ya kiasili. Wawili wao wanacheza na wamevaa mavazi sawa. Mmoja ako katikati akicheza na kupiga ngoma. Nyuma yao kuna miti ya matawi ya kijani. Mazingira haya yanakaa eneo la uwazi.

Mandhari ya maporomoko madogo ya maji. Kando ya maporomoko kuna mawe makubwa yenye mizizi ya miti. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya kimya.

Swara wakiwa katika hifadhi ya wanyama, watalii wanawaangalia kutoka kwa gari lao. Ardhi lina nyasi refu za kijani na jua lipo angani.

Ardhi pana, ikiwa na miti ya Accacia, vichaka, na majani ya kijani kibichi, hali ya hewa, ni tulivu, na jua linaonekana kufunikwa na mawingu.

Barabara, kuu, ikiwa na daraja la juu. Upande wa kushoto kunaoneka kuwa na njia, ya watembea kwa miguu. Barabara sio yenye shughuli nyingi kwani magari ni machache. Mwisho wa barabara, kuna sanamu ya kumbukumbu, kijani, na juu yake ikiwa na rangi, nyeupe.

MWANAMKE MWENYE SWETA YA RANGI YA NYEKUNDU AMEUBEBA MFUKO WA KARATASI WA RANGI YA SAMAWATI. KANDO YAKE KUNA MZEE AMBAYE AMEKALIA TROLI. MAZINGIRA HAYA NI YA MJI MWENYE MAJUMBA MAREFU. MBELE YA MWANAMKE HUYU KUNA MABASI YA USAFIRI WA UMA

Polisi wa trafiki anajaribu kurejesha mpangilio barabarani. Mandhari ni ya mji uliojaa majengo marefu. Watu wanaendelea na shughuli zao bila kujali.

Polisi wa trafiki anajaribu kurejesha mpangilio barabarani. Mandhari ni ya mji uliojaa majengo marefu. Huku watu wakiendelea na shughuli zao bila kujali.

Basi za usafiri wa umma vinaonekana vikitua, kuna askari wa trafiki ambaye amesimama. Eneo hili linakaa mji kwani kuna majumba marefu. Jua limewaka.

Basi la umma lenye rangi ya waridi linasubiri abiria. Kando yake kuna wanaume wawili; wenye shati za rangi ya samawati, wanazungumza. Eneo hili linakaa mji lenye majumba marefu. Watu wanatembea wakishughulika na kazi zao.

Mabomba makubwa ya chuma yenye rangi ya fedha. Chini yake kuna vitu vitatu vya mviringo vya rangi ya nyekundu. Mabomba hayo yanaonekana kuelekea upande mmoja na yana ukubwa tofauti.

Mwanaume aliyebeba bagi anazungumza kwa rununu, anatembea katika mji wenye majumba ya ghorofa. Karibu yake kuna lori ya kubeba takataka. Upande wa kulia kuna mabasi ya kubeba abiria.

Eneo la wazi la kutupa takataka iliyojaa takataka za plastiki zikiwemo chupa, mifuko ya plastiki na takataka nyingine nyingi. Upande wa kulia, kuna mimea ya kijani na mwishoni kuna mti na pia manyumba.